Daktari wa meno amevaa mavazi meusi pamoja na kofia na barakoa ya bluu na glavu nyeupe na usoni kwake amevaa miwani iliyoshikilia tochi kwa ajili ya kumuulikia mgonjwa wake ambae ana mtibu meno, na mgonjwa huyo amelala kwenye kitanda huku nae akiwa amevaa miwani nyekundu.

Kundi dogo la watu wamesimama na wengine wanatembea pembezoni mwa jengo uku wakishika miavuli, huku mwanaume mmoja ameinama kumsaidia mwenzake ambaye amedumbukia kwenye mafuriko yanayotokana na mvua kali, na hii ni hatari kwani mafuriko haya huleta madhara mbalimbali kwa watu.

Nje ya jengo la hosipitali kuna chumba kidogo ambacho kimezungushiwa vyuma vyenye rangi ya kijivu na kuna geti, na ndani yake kuna mitungi mikubwa na mirefu yenye rangi ya bluu, nyeusi na nyeupe na imehifadhi oksijeni.

Wahudumu wawili wa afya mmoja ambae ni mwanamke amevaa vazi lenye rangi ya bluu bahari anaandika kwenye karatasi nyeupe iliyokuwepo kwenye faili huku mwenzake aliyevaa vazi lenye rangi ya bluu iliyokoza anabofya kwenye kibodi ya kompyuta.

Muhudumu wa afya ambae amevaa koti kubwa jeupe yupo ndani ya chumba chenye rafu ya mbao ambayo imejaa maboksi ya dawa mbalimbali, na ukutani kuna makaratasi yaliyobandikwa na mkononi mwake ameshikilia boksi moja pamoja na karatasi huku anavisoma.

Mwanamke mmoja ambaye ni mhudumu wa afya na amevaa koti kubwa lenye rangi nyeupe pamoja na glovu, na yupo ndani ya chumba chenye ukuta mweupe na madirisha makubwa ya vioo. Na mbele yake kuna meza ambayo ina vitu mbalimbali kama maboksi na makaratasi.

Ndani ya chumba cha uchunguzi, chenye milango miwili na pazia kubwa la rangi ya bluu. Kuna mhudumu wa afya ambaye amesimama, akavalia koti kubwa la rangi nyeupe, na anapima mapigo ya moyo ya kijana aliyeketi kwa kutumia kifaa maalumu kinachoitwa stetoskopu; na kwa pembeni kuna kitanda chenye shuka jeupe.

Madaktari na wauguzi wa hospitalini ambao wamevaa mavazi yenye rangi ya bluu na ya kijani pamoja na barakoa, na wapo ndani ya chumba cha upasuaji wakiendelea na shughuli hiyo kwa mgonjwa aliyelala kwenye kitanda, na kuna vifaa mbalimbali maalumu kwa ajili ya kusaidia shughuli hiyo.

Daktari wa kike, aliyevaa koti kubwa lenye rangi nyeupe, akiwa anapima tumbo la mwanamke aliyejilaza kwenye kitanda kwa kutumia kifaa maalumu, huku pembeni akiwa anaangalia matokeo kwenye skrini kubwa. Wako ndani ya chumba cha hospitali.

Madaktari wawili wa watoto, ambao wamevaa barakoa nyeupe, wakiwa wanamuangalia kwa umakini sana mtoto mdogo ambaye amelala nusu kaputi, huku mmoja wao akiwa ameshikilia kalamu na kumchora eneo la mdomo wake, kwa tatizo la mdomo kupasuka.

Ndani ya wodi maalumu ya watoto, ambayo iko hospitalini, kuna mwanamke mmoja ambaye anamhudumia mtoto mchanga aliyelazwa ndani ya kitamizi, na kwa nje kuna vifaa vingine maalumu kwa ajili ya kusaidia watoto hawa.

Ndani ya chumba cha hospitalini kuna Daktari mmoja aliyevaa barakoa na mavazi yenye rangi ya bluu bahari akiwa anamhudumia mtoto mchanga aliyekuwa amelazwa kwenye kitanda chenye shuka jeupe na pembeni kuna mtu amesimama.

Ndani ya hodi ya watoto iliyopo hospitalini kuna vitamizi viwili na kila mmoja kina mtoto mchanga alielala kwa ndani, na pia kuna mwanamke alievaa vazi la bluu akiwa anafungua mlango wa kitamizi kimoja.

Ndani ya wodi ya watoto kuna mwanamke mmoja aliyevaa vazi lenye rangi ya bluu amembeba mtoto mchanga ambaye bado kafunikwa na blanketi jeupe, huku akiwa ameketi kwenye kiti na kwa pembeni kuna kitanda kidogo kwa ajili ya kumlaza mtoto huyo.

Muudumu wa afya aliyevaa fulana yenye rangi ya bluu, anavuta dawa kutoka kwenye chupa ndogo na kueka kwenye sindano, na chini yake kuna kontena lenye rangi nyeupe na pembeni yake kuna watu mbalimbali wanaokuja kupata dawa hiyo, ili kuwakinga dhidi ya maradhi mbalimbali na kuimarisha jamii.

Vikombe viwili vya glasi ambavyo ndani yake kuna maji na majani ya aina mbili tofauti, ambayo ni dawa ya tiba ya asili na husaidia kutibu maradhi mbalimbali kama: matatizo ya tumbo, kifua na hata ngozi.

Eneo la wazi, kuna miti midogo iliyopandwa kwenye ndoo ya rangi nyeusi, na majani yake hutumiwa hasa kwa utengenezaji wa dawa za asili, ambazo husaidia kutibu maradhi kwenye miili ya binadamu.

Vidonge vya dawa vya aina tatu tofauti, ambavyo baadhi vipo kwenye vijiko, na vingine kwa chini. Na pembeni kuna chupa ndogo zilizojaa dawa. Na hizi zimetengenezwa na vitu asilia, kama vile majani, na kusaidia kutibu maradhi mbalimbali.